Hapa ni katika chumba ya huduma kuna watu ambao wamekaa pale kwa viti wakiwa kwenye laini wakiwa wakingoja laini ili waweze kuhudhuriwa, Hapa kuna mfanyikazi moja amevaa suti lake au nguo lake la nyeusi anapita pale, Pale tena kuna mama mmoja ambao ameshika mtoto wake.

Raisi mkuu wa nne akiwa pale kamevaa suti lake akiwasalimia wajaji ambao wamevaa sare za kazi. Kando yake ya raisi kuna jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome.

Wachezaji hawa wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika uwanja kuu ya mchezo. Wote wamevunga katika kundi huenda wanaomba ili waanze mchezo wao iliyopo.

Hawa ni viongozi watatu ikiwemo kando yake Rais wa jamuhuri ya kenya katikati yake ni jaji kuu wa Jamuhuri ya Kenya alafu kando yake pia ni mkuu wa nyumba ya kutengeneza sheria.

Karatasi haya hasa ikiwa katikati ya barabara. Hizi karatasi zikiwa kwa rangi tofauti tofauti ikiwa imewekwa pale katikati ya barabara. Hizi huenda unaharibu afya ama huenda inaharibu mazingira ya jamii.

Wachezaji wa timu mbili wa wanaume wakiwa wanacheza mchezo wao wa mpira. Mwanaume mmoja ambaye amevaa sare zake nyeusi akiwa ameshika mpira pale kuna vitu hali hali na kuna watu.

Wanawake wa nne wote wakiwa wamevaa shati inalofanana wametengeneza nywele zao zinazovutia wakiwa wanatembea katikati ya barabara nyuma yao kuna mwanaume mmoja ambaye anapita.

Ofisini hapa kuna watu watatu, pale kuna mwanake mmoja anaketi pale kama anashika kompyuta yake. Alafu kando yake kuna mwanaume ambaye amevaa suti ni kama anamwongelesha huyu mama. Pale tena kando kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi.

Watu ambao wamekuja wakiwa wamepanga laini wakiwa katika hiki chuma ama ofisi ya migration , mbele yao kuna mkubwa wao ambaye amevaa suti akiwa anawaongelesha ama wanazungumza nao.

Hapa kuna paipu ambayo inabeba maji, inabeba maji kutoka kisima hadi pale kwa kitu amabayo unaeza chota maji yako, uweke miti ambazo zimepandwa. Kando yake kuna maua ambazo zinavutia.

Raisi mkuu wa Kenya kando yake kuna mwanamke. Mbele yao ikiwa ni jaji kuu wakiwa wamekuja ili kusherehekea siku kuu ama mkutano huo wa kupandishwa huyo raisi kwenye ofisi.

Hizi ni maandishi ambayo hasa inafaa kufuatilia ambapo unapoenda katika msitu katika nchi ya Kenya. Pale kuna polisi, pale kuna wanafunzi waliovaa nguo za shule tofauti tofauti, ikiwa wameonyeshwa kama picha ama funzo.

Viongozi hawa ambao wamevaa suti ya rangi nyeusi wakiwa wamesimama pale mbele ya wanahabari wakitoa hotuba yao huenda wamekuja ili kuwaambia hotuba yao watu.

Hapa ni chumba la huduma ambapo kuna watu wengi wamekuja kwa wingi wakiwa wameketi pale kwa viti wao wameketi kwa viti wakiwa wanapanga laini ili waweze kuhudhuriwa pale mbele kuna wafanyikazi ambao wameketi.

Wanaume hawa ambao wamevaa sare zinazofanana, wakiwa wamepatana katika uwanja huo. Huenda wanapatana baada ya kuebuka washindi katika hiyo mchezo iliyokuwa inaendelea katika hiyo uwanja ama huenda mmoja wao ameeka mbao. Wao ni timu kutoka Bandari FC.

Wasichana wawili wa timu mbili wakiwa katika kiwanja, wachezaji wakicheza mchezo wao wa mpira. Halafu kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kuonyesha support na upendo kwa ile timu ambayo wamependeza.

Viongozi hawa ikiwemo moja ni jaji kuu wa Kenya akiwa amevaa nguo zake zinazopendeza. Yeye akiwa anatoa hotuba kama amesimama mbele ya spika. Kando yake kuna jaji wenzake ambao wamekaa nyumani mwake.

Chumba hili ni chumba la huduma ambalo pale Kuna wafanyikazi wasichana wawili ambao wameketi na wamevaa sare zao za kazi, kando yake kuna mwanaume moja ambaye ameketi kwenye kiti nyekundu akiwa amekuja pale hili aweze kuzadiwa na hawa wafanyikazi.

Sanduku hili ama ni chupa hasaa huwa inatumika kuchota maji wakati inapo nyesha alafu wanaweka pale. Hii inapokuwa tayari unaweza leta maji yako ili uweze kuosha nayo nyumba ama kuoga nayo maji haswa inayopatikana pale huwa moto.

Viongozi hawa wakiwa mmoja mwanamke ameshika karatasi alafu kuna mwanaume mmoja, wote wakiwa wanapiga picha. Nyuma yao kuna watu ambao wamekuja pia ili waonyeshe support na upendo.

Hapa ni ofisi ya huduma, pale kuna mama mmoja na mwanaume mmoja, wote wakiwa pale wakiwa katika kompyuta yao wakifanya kazi, wote wamevaa sare za kazi halafu mbele yao kuna kiti nyeusi.

Hapa kuna rais mkuu wa kenya akiwa anawasalimia watu. Watu wengi wamekuja kwa wingi ili kuonyesha ama kuhudhuria mkutano wa rais mkuu. Wote wamekuja wakitaka kila mmoja wao wakitaka kusalimiwa na rais.

Hapa ni watu ambao wameketi ili waweze kuweza kuwasaidia watu ilhali watu wamekuja kwa wingi wakipanga laini. Wafanyikazi ambao wamevaa sare zao za kazi wakivaa shati lao nyekundu na sketi lao nyeusi.

Maandishi haya ambayo imeandikwa kwa rangi nyekundu imeandikwa Jubilee mbele pamoja. Alafu pale tena kuna bata mmoja ambaye pale imesimama, huenda hii ilikuwa inatumika pale siasa.

Hapa ni nyumba la huduma. Pale wafanyikazi wameketi kwenye viti wakiwa wameshika kompyuta yao ya rangi nyeusi. Hapa kuna viongozi wameenda pale, ili kuelezwa jinsi kazi inavyofanyika pale.

Mashabiki hawa wakiwa wameshika bendera ya Kenya, watu wamekuja hili kuonyesha sapoti na upendo katika timu ya kenya, kuna wenye wameketi alafu tena kando yao kuna wale ambao wamesimama kama wameshika bendera kama wamevaa shati lao nyekundu.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wakiwa wengi ni wamama na hapo ameshika bendera ya Kenya. Wamekuja ili kuonyesha support upendo katika timu yao ya Kenya. Wengi wao wakiwa wamevaa shati yao ya nyekundu.

Mwanaume moja ambaye amevaa suti lake inayopendeza akiwa amesimama mbele ye hiyo jumba. Yeye ameshika spika yake ili aweze kuongea. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na tena kuna maandishi.

Kuna rais wa nchi wa Kenya akiwa pale amevaa suiti yake. Alafu kando yake kuna jaji kuu wa Kenya, Martha Koome, ambaye ni mkubwa wa kutengeneza sheria. Nyuma yao kuna viongozi wengine na polisi. Wanaweza kuwa wametoka katika koti ama wanaelekea mukutano.

Hawa ni wanaume wachezaji wa timu wa mpira wa mguu wakiwa wamevaa sare tofauti wakishindana pale kiwanja. Nyuma yao kuna timu wenzake wakiwa wanafuata nyuma.

Pale kwa meza kuna jaji kuu watatu ambaye Wamevaa sare za kazi, kando yao kuna bendera mbili ya Kenya na ya sheria. Apa chini tena kuna watu ambao wameketi kwa viti katika hii nyumba ya sheria.

Hapa kuna viongozi wawili ambao wamevaa wala ama koti lao halafu mbele yao kuna majaji wawili, wakiwa wote wamesalimiana hawa viongozi mbele ya hawa majaji wawili.

Haoa kuna wanaume wawili ama watatu wamekaa pale kwa viti, wakiwa wanaandika. Wote wameshika karatasi na kalamu wanaandika. Mbele kuna wasichana wamesimama pale wakiwa wanangoja kusaidiwa. Alafu pale tena kuna wenye wamekaa kwa laini wakingoja.

Hizi ni tikiti ambazo zimewekwa katika meza. Tikiti hizi haswa huwa inatumika na watu wakati ambao wanataka kwenda katika nchi ingine. Kando yake kuna kiti ya rangi yake nyekundu ikiwa pale.

Viongozi hawa wakiwa wamevaa suti. Wengi wao wamevaa suti ya rangi nyeusi, wakiwa wamesimama kwa kwa nyumba ama katika ofisi ya huduma. Ilhali kuna watu pia ambao wameketi pale kwa viti huenda wakiwa kwa laini wakingoja wafikie.

Mwanamke moja ambaye amekaa kwenye kiti .Nyuma yake kuna bendera ya Kenya. Yeye akiwa anatoa hotuba akiongea kupitia spika kutoa hotuba yake.

Hapo ni kiwanja ambapo, wachezaji ambao wamevaa sare tofauti tofauti wakiwepo ndani. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kushabiki ama kusherehekea hiyo timu.

Hawa ni watu ambao wamevaa sare zinazofanana ikongozwa na koti kikuu. Hawa wakiwa mbele wakitoa hotuba yao mbele ya nyumba ya kutengeneza sheria.

Mashabiki wakiwa katika barabara wakiwa wanashughulikia au washerea. Wote wamevaa shati inayofanana huenda wakiwa wanaonyesha shabiki ama wakuwe wana support timu moja ambayo imeibuka mshindi.

Hapa ni ofisi, ofisi ya huduma. Hapa Kuna viti ambavyo Haina mtu, Haina watu. Alafu pale kando Kuna wafanyekasi ambao wamevaa sare za kazi. Alafu kwa viti Kuna ambao wawili, watu hivi kidogo wakiwa wanasaidiwa.

Hapa ni chumba la huduma. Watu wengi wamefurika pale wakiwa wamekaa kwa laini, wamekaa katika viti vime...

Hii ni kompyuta kwa rangi yake nyeusi, ambapo mbele yake iko na maandishi, huenda mtu alikuwa anatumia hii mashini kufanya kazi. Mbele yake tena kuna watu ambao wamekaa pale kwa viti.

Wafanyikazi ambao wamevaa shati lao nyekundu wakiwa wameketi. Halafu kuna kiongozi wao moja ambaye amevaa suti akiwa pale akiwa anawaelimisha jinsi ambavyo kazi inafaa kufanywa.

Hawa ni majaji wakuu ambao wamevaa sare zinazofanana wamevaa gauni zao ya rangi nyeusi. Wote wakiwa wamesimama kwa laini huenda wanataka kuanzisha mkutano wao.

Wachezaji wa mpira wa mkuu wakiwa katika uwanja wote wamevaa sare zilizofanana wakiwa wanacheza kando yake kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili wakiwa katika uwanja wakicheza, mchezo wa mpira wa mkono. Pale kuna wachezaji, ama kuna mashabiki waliokuja kwa wingi ili kushuhudia mchezo huo.

Mwanamke moja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa ameketi pale halafu ameshika karatasi. Halafu kuna wakina mama ambao wamemzunguka yeye. Huenda yeye ni daktari amekuja ili kuwaelimisha hawa kina mama.

Kisima hiki cha maji alafu kuna paipu inayopeleka maji kutoka hii kisima hadi pale inaeza kuwa hadi kwa nyumba ama ambapo sai inapeleka maji ama ina( pamb) maji hadi pale .

Hapa ni chumba, chumba ambapo hapo mbele kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare za kazi. Mbele yao kuna wanaume wawili ambao wamekaa kwenye kiti, moja akiwa amevaa suti, huenda wanaingoja awamu wao ifike.

Wanaume hawa ambao wamevaa sare zinazofana wamevaa nguo, sare ya rangi nyekundu alafu pale shati imeandikwa KDF wakiwa pale katika kiwanja wakifanya mazoezi pale, wakitaarisha katika mchezo huu.

Viongozi hawa, wakiongozwa na mmoja amevaa suti lake, ameshika mkono juu kwa yule ambaye, huenda anamkaribisha kwa timu yao ya KCS ili aweze kujiunga nao.

Hapa ni shimo ,shimo ambayo imekatika katikati ambapo ndani yake kuna maji iliyopo chafu hii iko katikati ama kando ya barabara pale barabara kuna pikipikiambayo inayopita alafu kuna mtu pia.

Wanaume hawa wawili, wakiwa wameketi pale kwa viti, alafu kwa meza kuna vitabu ama kuna maandishi. Mbele yake kuna watu ambao wamepanga laini ili waweze kusaidiwa na hawa watu. Kuna msichana mmoja ambaye amekaa pale ambaye anafanyiwa.

Hawa ni watu wa huduma ambao wamekuja kwa wingi wamepanga laini, wote wakiwa katika viti zao wamevaa nguo sare. Alafu pale kuna watu, huenda ni siku ya kupiga kura. Watu wengi wamekuja wamepanga laini wakingoja kufika wamu wao.

Hapa kumekuwa na mteremko wa maji. Shimo hili ikiwa imeharibika sababu ya maji. Kando yake kuna gari ambayo iko inaleta mawe ili kuweka pale ili iweze kufunga hiyo shimo.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wafanyikazi wameketi pale kwenye komputa ya rangi yao nyeusi, mbele yake kuna viti ya rangi nyeusi huenda ni ya watu ambao wangetaka kusaidika huwa pale wanakuja wameketi.

Jaji mkuu ambaye ni mkubwa wa sheria wa kenya akiwa pale amevaa nguo ambazo ni za kazi. Yeye ameshika bibilia alafu mbele yake kuna spika anaweza kuwa anaashiria ama amepandishwa cheo nyuma yake kuna bendera ya kenya.

Pale kuna watu watatu wananume wawili na mwanamke mmoja, wote wamevaa sare zinazofanana, wakiwa wamekaa kwenye viti, nyuma yao kuna watu wamekuja wamesimama alafu kuna magari pia pale pale pemebni.

Rais wa jamuhuri ya kenya wa nne akiwa ameshika bibilia kando kuna bibi alafu jaji akiwa anapiswa kama rais wa kenya, kando yake kuna watu wengi viongizi wamekuja hili kuhudhuria sherehe hiyo ama mkutano hiyo ilioko inafanyika.

Watu hawa wakiwa wameketi pale, wote wakiwa wameshika karatasi zao ya rangi nyeupe alafu wameshika kalamu, huenda wanaandika. Kando yao kuna watu wamesimama wakiwa wamepanga laini.

Hapa ni chumba la huduma , pale kuna wafanyikazi wanawake wawili wameketi wakiwa wamevaa sare zao, alafu mbele yao kuna polisi mmoja kama amevaa sare zake za kazi huenda amekuja ili aweze.

Hapa ni ofisi ya Huduma ambapo mbele yake kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana. Mbele yake kuna mwanamke moja ofisa ambaye amevaa nguo zake za kazi, huenda yeye amekuja ili aweze kusaidiwa huku.

Jaji kuu wa Jamhuri ya Kenya Martha Koome akiwa pale mbele ya viongozi akiwa anasalimia. Nyuma yake amefuatwa na mwanamke ambaye ni jaji wake pia. Martha Koome akiwa anasalimia mwanaume mmoja.

Viongozi wawili wanaume ambao wamevaa suti wakiwa wameketi pale wote wakiwa wanaandika. Kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa ngozi lake ya kazi alafu kando yake pia kuna mmoja amevaa suti.

Picha inaonyesha washindi, hawa ni wanaume wa timu moja wanaeza kuwa wameshinda kwenye timu yao ya mchezo ya mpira ama maana kuna mpira ambayo mtu ameshikilia, au huonyesha kikombe ama kitu ambayo wamepata baada ya kushinda kwenye mchezo waliokuwa wakishindana na wenzake. Lakini timu yao wameweza kuwa ushindi.

Watu ama wanaume warefu wakakuwa michezoni ya mpira. Hawa ni wanaume wa kundi mbili wako katika timu mbili. Wenye wamevaa nguo nyekundu na wamevaa nguo blue . Hao wameshika mpira yao wanaoshindana katika mchezoni, wako kiwanja alafu kuna wasapoti wamekaa kando wakisaidia hawa kwa mchezo.

Wachezaji wako wa timu mbili wamevaa saree tofauti tofauti Ina maana kuwa wanashindana. Hawa wako kwa kiwanja wakiwa wanashindana alafu pale kuna wale wanasapotii wa timu ingine ama kuwapea support inayohitajika.

Wanariadha wa timu mbalimbali ama nchi mbalimbali wameweza kuja ili washindane hao wakiwa katika kwa kiwanja kushindana hao wamekuja hili kuwapea sapoti mtu wao ama timu Yao wakiwa katika kuelekea kushindana wanashindana .

Chumba ya kupewa inaeza kua ya kupewa pesa ama ni chumba, kuna wamama ama wahudumiaji wamama na wanaume wako wameketi wakiwa kwa laini wakingoja kuna wuhudumiaji kuna mama mmoja amevaa sare akiwa tayari kuwa hudumia

Wamama wamevaa kitu kwa mdomo yao halafu wameketi hili kuwasaidia ama kuwaeleza, Hawa wamama ndio wanasaidia hudumiaji, Halafu pale kuna wamama wengine wamepanga laini wanaelezewa jinsi ya uhai ama jinsi ya kuweka mwili yao ili wasipate magonjwa

Kuna majaji alafu kuna viongozi wanaume na wanawake. Hao wamekaa kwenye nyumba la nyumba kuu na paliament la kuamua kesi. Hao wako karibu wakiwa wamejitayarisha ili kumpongeza rais ama naibu wa rais ile siku anapo saidiwa.

Hawa ni watu ambalo maandamano ama kunayo wanataka kufanya kura wakisaidia kiongozi wao anayo imeandikwa hapa Raila kalanzo. Ilikuwa mwaka wa twenty seventeen .Hao wanakimbia na wanakimbia sana kwa barabara wakiwa wanafanya siasa zao ili kusapoti mtu wao .

Picha unaonyesha watu ama mashabiki ambayo wanasherekea, hao watu wanaeza kuwa wameenda kusapoti timu yao ya mchezaji wa mpira ama kusherehekea raisi wao ama uongozi wao. Hawa wanasherehekea inaonyesha kuwa wamekuwa na furaha unaona wameekelea mikono zao juu hawa inaonyesha kuwa wamefurahia kwa kitu inayoendelea pale kiwanja.

Huenda watu wanashughulikiwa, mbele kuna mwanamke Mmoja Ako kwenye ameshikilia vitabu vyake ameshika kalamu na kitabu halafu mbele kuna wanaume ama Kuna watu wengi wako kwa laini wanangoja kuhudumiwa, Kuna watu wengi wameketi wamekuwa kwa laini wote wanangoja kuhudumiwa kwa aina.

Nyumba hii inatuonyesha kuwa ni chumba anachoweza ukapata kitambulisho ama huduma. Hapa kuna wanaosaidia wamekati wamevaa sare zinazo fanana, alafu pale kuna watu waliokwenye laini wakingoja kuhudumiwa. Hawa kuna watu wengi wamekusanyika wakingoja kupewa huduma.

Kuna watu ambayo wako barabarani, watu wameshikilia karatasi kubwa mbele yao alafu wako nyuma yao wakifuata hii bendera huenda hao watu wako maandamano wakitaka mahitaji yao ifuatiliwe na serekali ama kaunti. Hawa wameshikilia wakiandamana katikati ya barabara wakitaka mahitaji yao isikilizwe na serekali kuu.

Timu moja ya wasichana. Hawa ni wasichana ambao wamevaa sare moja hawa ni wasichana ambao wako timu moja wanasapoti wenzao wenye wako kwa kiwanja. Wanaweza kuwa wenzao wako kiwanja wanaelekea kucheza hawa wako wakiwapea sapoti wakingoja wachukue wakati wao waweze kucheza ila kwa sasa hivi wanawasapoti wenzao walio kuwa wanaendelea kucheza.

Ni kitambulisho ambalo liko sawa, liko ready kupeana, ni kitambulisho mingi ambayo imefungwa kwenye kikundi tofauti tofauti. Hili kitambulisho ambayo ilikuwa tu imeendaa kutengenezwa kwa watu ambalo wamefika miaka kumi na tano kumi na nane.

Wasapoti wakiwa kwenye kando ya kiwanja wakipea support timu yao wana suppor . Hawa wanaonyesha wamevaa sare tofauti tofauti. Wakiwa kwenye support , wanapea sapoti timu zao tofauti. Watu wamekuja kwenye mafuriko mingi wakiwa na pesa chini yao. Mchezo inaendelea kiwanja ndio maana hawa wanasherehekea ama wengine wamesimama kupea support timu.

Wanaume wawili wako kwa meza. Wao wanaandika kitu, wameshika kalamu wanaandika kitu kwenye kibarua. Alafu kuna mama mmoja ama mwanaume amesimama kando yake wakiwa wamepanga laini wanaandikiwa. Pale kuna laini wamekaa wamama watatu wakingoja ifikie hamu yao ili iandikiwe pia.

Wanaume ambao wamevaa sare moja. Hawa ni wa timu moja. Mbele ya hii sare imeandikwa KDF. Hawa wanaume wanaweza kuwa wako timu moja wako tayari kuichezea timu yao. Hao wanasarakasi wakiwa wamekaa kimya wakiuliza muongozi wao ama wakiwa tayari wakingoja wakati unaofaa ili waweze kuenda kiwanja wachezee timu yao.

Wachezaji wako wameingia kiwanja hawa ni wachezaji wa timu mmoja kwa sababu waimeivaa sare zinazo fanana zote. Hawa wako mchezoni wakitayarisha kucheza kwenye timu yao ama mchezo inayokua mbeleni hawa wameenda kujitayarisha ama kinachoitwa mazoezi ili siku inapofika wakuwe tayari kuchezea timu yao.

Mchezaji mama, huyu mchezaji inaonyesha ameshika mpira lake ambaye anataka kuweka kwenye koti. Hawa kuna wachezaji wa timu mbili wengine wamevaa sare tofauti tofauti alafu pale nyuma kando kuna watu wanaosapoti hizi timu hawa watu wamekuja ili kuwapa sapoti ama kuwasaidia hawa wachezaji wakicheza ama wakishindana.

Picha hii inaonyesha kundi ya watu ama watu waliokuwa kwenye kiwanja wakiwa wamekuja kuisupporti timu yao. Hawa ni watu wamekuja kutafuta timu yao ya tofauti tofauti. Wameshika bendera iliyoandhikwa timu yao na kuipeperusha juu ili kuwapa support wenye waliokuwa kwenye kiwanja wakiendelea kuisupporti. Wakiona itawapa nguvu kuendelea kuisupporti na kuombea timu yao ushindi.

Hii picha unaonyeshwa wakiwa banki. Kunao wanaelezewa jinsi ya kutumia, alafu kuna pale kuna mama ameketi akiwa kwenye laini anangoja kuhudumiwa. Alafu hapa mbele kuna mama amekaa kwenye meza anayehudumia watu, alafu pale kuna meneja ama wakubwa wanaelezewa jinsi ya kufanya hii kazi.

Mwanaume mmoja amesimama akitolewa fingerprint zake. Mwingine amekaa kiti, huyo anayemshughulikia ama anamhudumia huyo mwanaume. Hata inaonyesha kuwa mahali pa kupiga kura wanao toa ama inaweza kuwa ni kituo cha polisi. Hapa ni mwanaume amefaa amekaa kiti, amevaa yaani gloves na hii amevaa shati lake meupe.

Wachezaji wa mchezo wa mpira wa timu mbili. Hawa wako kwa kiwanja wakicheza ama wakishindana. Alafu pale kuna watu wanaosherehekea ama wamekuja kusapoti timu yao. Hapa ni watu wengi wamekuja kwa kikundi kubwa, wakikuja wakisaidia kusherehekea timu yao. Hawa wakishindana wakiwa kwenye kiwanja kwenye mchezo wa mpira.

Chumba la serikali la kutengeneza huduma kwa watu ama wananchi. Hii ni chumba ambalo hutumiwa kutengeneza huduma ambalo kila mkenya ama kila mtu anaitaji ili ahakikisha kama vile identity card kitambulisho. Hii inategemea kama umefika miaka ya kumi na tisa unaitaji kuwa uko nayo.